Chupa ndogo ya dawa, inayotumika kuulia vijidudu vinavyoshambulia wanyama hususani ng'ombe, kuku, bata, mbuzi na kondoo, iliyoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yenye rangi nyekundu "KanFlu" pamoja na picha za wanyama na wadudu katika chupa hiyo.

Dawa ya Mifugo iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo; kilichofungwa vizuri kwa ustadi mkubwa, kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "Tylosin Powder", pamoja na picha ya wanyama kama kuku, ndege pamoja na wanyama wengine, huku kikiwa na maandishi pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa mbalimbali za mifugo zilizohifadhiwa katika makabati maalumu; yaliyowekwa vioo safi kwa ajili ya utunzaji wa dawa hizo, huku zikiwa zimefungwa vizuri kwa vifungashio imara pamoja na vilivyowekwa katika ustadi na usafi mkubwa, kwa ajili ya kutibu na kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama.

Duka linalouza pembejeo za kilimo, huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, pamoja na kiswahili "agrovet wakulima line" duka ambalo limepakwa rangi nzuri ya kuvutia, pamoja na majengo yanayopendeza, ndani yake kukiwa na pembejeo hizo, zilizohifadhiwa vizuri ndani ya duka.

Dawa za mifugo zinazotumika kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama, hususani mbwa zilizohifadhiwa katika kiboksi kidogo kilichoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "neksiti gadi ", huku kikiwa na ujazo wa mwili glamia thelathini na sita pamoja na maelezo mengine ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa za mifugo zilizo hifadhiwa vizuri katika kifungashio maalumu kilicho tengenezwa kwa boksi. Huku juu ya kifungashio hicho kikiwa kimeandikwa kwa lugha ya kiingereza jina la dawa ambayo hutumika kua vijidudu pamoja na bakteria, inayo shambulia wanyama ambao dawa hio huchanjwa kama chanjo.

Dawa za mifugo hususan mbwa pamoja na paka, iliyowekwa katika chupa maalumu iliyofungwa vizuri kwa kifungashio chenye rangi nyeusi. Huku kikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa maneno ya kiingereza "NATURAL ANTIBIOTICS", picha ya mbwa pamoja na paka walioketi vizuri.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio tofautitofauti hususani vichupa vidogo na vifungashio vidogo, vikubwa vyenye rangi nyeupe vilivyofunikwa kwa mifunoko imara pamoja na karatasi iliyobandikwa ikiwa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hizo.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika kifungashio chenye ujazo wa kilo moja, huku kikiwa na chanjo ya kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama hususani kuku na vifaranga, iliyoandikwa kwa maandishi yaliyoandikwa kwa lugha kingereza na rangi ya bluu, pamoja na taarifa nyingine za namna ya matumizi ya dawa hiyo.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vya mifuko vyenye ujazo wa kilo hamsini, huku vikiwa na maandishi, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza na rangi ya kijani yanayosomeka kama ''AFRICA'' pamoja na ''DRESSING FERTILIZER''.

Dawa za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo zinazouzwa katika duka kubwa, mahali ambapo pembejeo pamoja na dawa hizo hupatikana. Huku kukiwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana na nyuso ya furaha. Huku kuukiwa na makabati yaliyopangwa dawa hizo pamoja na mifuko yenye ujazo wa kilo hamsini iliowekwa pembejeo za kilimo.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa ndani ya boksi zuri ambalo hutumika kwa chanjo ya wanyama hususani ng'ombe. Dawa hii inayoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kizungu "NIMOMAC-SP", ikiwa imefungwa vizuri katika boksi lenye rangi nyeupe pamoja na bluu bahari.

Kifuko kidogo iliyohifadhiwa mahususi katika kifungashio maalum chenye rangi ya njano na nyekundu, huku kikiwa na picha ya kifaranga cha kuku wadogo, dawa ambayo hutumika kwa chanjo ya ndege hasa kuku huku ikiwa imeandikwa kwa maandishi ya lugha ya kiingereza "Chilk Formula" pamoja na taarifa nyingine za dawa hiyo.

Dawa za mifugo vidonge maalumu vinavyowekwa katika boksi lililofungwa vizuri likiwa na ujazo wa vidonge kumi, lililoandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza huku likiwa na picha ya mbwa ambayo vidonge hivyo hutumika kwa ajili ya chanjo ya kuua vijidudu vinavyoishambulia mbwa.

Dawa ya mifugo haswa kwa ng'ombe pamoja na paka, dawa mbayo imehifadhiwa katika kichupa maalumu kilichofungwa vizuri kupitia mfuniko wenye rangi nyeupe huku kikiwa kina matumizi ya kuuwa vijidudu vinavyoshambulia wanyama kama mbwa pamoja na paka.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazouzwa katika duka kubwa linalouza bidhaa hizo, linaloitwa "osho". Huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "We grow with you". Ndani ya duka hilo kukiuzwa pembejeo mbalimbali za kilimo hususan mazao ya biashara, kama mahindi na maharage.

Dawa za mifugo na pembejeo za kijamii zinazouzwa katika duka kubwa linaloitwa Osha, liliyoandikwa vizuri kwa wino ukiwa na maandishi mengine yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama kemiko industri. ndani ya duka hilo kukiwa na vifungashio tofauti tofauti vya dawa na pembejeo.

Dawa ya wanyama iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye kimiminika ndani yake, dawa ambayo ni mahususi kwa wanyama kama mbwa pamoja na paka, yenye ujazo wa mililita mia mbili inayotumika kwa ajili ya chanjo ya wanyama hao, kwa kuua vijidudu pamoja na bakteria wanaoshambulia wanyama.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, zinazouzwa katika duka maalumu lililohifadhiwa vizuri na kuwekwa katika vifungashio vidogovidogo vilivyopangwa katika meza ndogondogo ndani ya makabati ya duka hilo, huku nyingine zikiwa zimehifadhiwa katika mifuko yenye ujazo tofautitofauti.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazouzwa katika duka maalumu la kisasa, huku zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio bora vilivyofungwa kwa umakini mkubwa. Huku vikiwa na picha ya dawa pamoja na pembejeo tofautitofauti, kama mbegu pamoja na aina tofauti ya mbolea za kilimo.

Zao la biashara ndizi iliyokomaa vizuri na kuvunwa katika shamba kubwa la mazao hayo iliyozungukwa na miti mingi ya mgomba, huku kukiwa na wanaume wawili waliovalia mavazi ya mashambani wakikusanya na kuziweka vizuri ndizi hizo kwa ajili ya kwenda kuziuza sokoni.

Mazao ya biashara yaliyovunwa shambani na kuweka katika matenga maalumu kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni, huku kukiwa na wanawake wawili waliovalia mavazi nadhifu sana ndani ya eneo la shamba hilo wakikusanya na kuyaweka vizuri mazao hayo ili kwenda kuyahifadhi kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa katika maeneo ya masoko.

Mahindi zao la biashara lililomea vizuri shambani na kuvunwa na wakulima wa mazao hayo katika eneo la shamba, wanawake na wanaume waliovalia mavazi nadhifu sana. Huku likihifadhiwa katika matenga maalumu, kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa, kwenye maeneo mbalimbali ya masoko makubwa na madogo.

Zao la biashara, viazi mviringo vilivyovunwa shambani baada ya kukomaa na wakulima wa mazao hayo, huku wakiwa wameviweka sehemu moja na kuvilundika na kuvihifadhi katika magunia madogo madogo yenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Ndizi zao la biashara lililomea vizuri katika shamba kubwa, lililoota miche ya migomba huku ukiwa na mazao ya ndizi yaliyomea vizuri katika shamba hilo kwaajili ya kuvunwa na kuandaliwa vizuri, ili kusafirishwa kupelekwa katika masoko tofauti kwenda kuuzwa.

Zao la biashara, ndizi iliyo komaa vizuri tayari kwa kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofauti hususan matumizi ya chakula. likiwa katika eneo la shamba mahali ambapo kuna miche mingi ya migomba ya ndizi iliyo komaa vizuri na kustawisha zao hilo la ndizi.

Zao la biashra lililomea vizuri shambani uku kukiwa na vijana wawili waliovalia mavazi nadhifu sana, mmoja akiwa ameshika mkononi mwake kikapo maalumu mwingine akivunama zao ya biashara na kuyaweka katika kikapo hicho kwaaajili ya maandalizi ya kuuzwa sokoni.

Viazi mviringo. Zao la biashara lililokuwa vizuri katika eneo la mashambani mahali ambapo mazao ya biashara hulimwa hususani viazi hivyo. Huku vikiwa vimevunwa vizuri na wakulima baada ya kukomaa kwa ajili ya kuandaliwa ili kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya soko.

Viazi; zao la kibiashara lililoiva na kuvunwa vizuri shambani, huku likiwa limehifadhiwa mahali pa wazi sehemu ya shamba hilo na wakulima waliozunguka zao hilo, wakilikusanya na kuliandaa kwa ajili ya kuliweka katika vyombo maalumu; ili kwenda kuuzwa katika masoko tofautitofauti.

Miche ya mazao la biashara yalipandwa katika shamba kubwa, lenye hekari nyingi katika kitalu vidogovidogo ndani ya majaruba, huku ikimea miche ya mazao hayo, ambayo baada ya kuvunwa huenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali makubwa na madogo, ndani na nje ya mji.

Zao la biashara ya ndizi lililoenea katika shamba kubwa lenye mogomba mingi, huku ndizi hizo zikiwa zimekomaa tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya masoko hasa kwenye miji na vijijini kwaajiri ya uchakataji wa vyakula na mazao ya viwanda.

Zao la biashara cha vitunguu vilivyomea vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo lililopandwa vizuri kwa ardhi yenye udongo mzuri, zikisubiri kuvunwa na kuandaliwa vizuri kwa kumenywa maganda yake ili kuandaliwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali makubwa na madogo katika sehemu tofauti tofauti.

Viazi zao la kibiashara lililovunwa shambani na kuhifadhiwa katika matenga madogomadogo yenye rangi tofautitofauti kama nyekundu, kijani pamoja na bluu, huku kukiwa na wanaume wawili wakulima wa mazao hayo ndani ya eneo la shamba, wakikusanya na kupanga bidhaa hiyo kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Zao la biashara karoti, lililokomaa vizuri na kuvunwa shambani, huku kukiwa na wakulima mbalimbali wa kike na wa kiume wanaolivuna zao hilo na kulihifadhi katika mifuko maalumu, ili kwa maandalizi ya kwenda kuuzwa katika masoko tofautitofauti.

Mazao ya biashara yaliyovunwa kutoka katika shamba la mazao hayo, huku kukiwa na mkulima aliyepumzika juu ya mazao hayo akisubiri kuyapakia na kuyaandaa vizuri kwa ajili ya kuyasafirisha ili kwenda kuyauza maeneo tofauti tofauti hususa ni kwenye masoko makubwa na masoko madogo.

Mahindi zao la biashara lililovunwa shambani baada ya kustwawi vizuri na kukomaa, huku likiwa limewekwa sehemu ya wazi eneo ambalo limeaandaliwa vizuri, kwa ajili ya kufungwa vizuri na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali. Mbele ya mahindi hayo kukiwa na mwanamke aliesimama mikononi mwake akishika zao hilo.

Zao la biashara. Mahindi yaliyokomaa vizuri katika eneo kubwa la shamba la mazao ya biashara, huku kukiwa na wakulima wanaovuna zao hilo na kulikusanya katika eneo moja kwa ajili ya kuandaa mazao hayo na kuyapeleka katika masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza.

Ndizi zao la biashara lililomea vizuri katika mikungu mikubwa ya ndizi katika shamba hilo, huku kukiwa na mwanaume mkulima wa mazao hayo, mikononi mwake akiwa ameshika mkungu mkubwa wa ndizi, aliyotoka kuuvuna katika moja ya migomba ya shamba hilo, kwa ajili ya kuandaa na kwenda kuuzwa sokoni.

Zao la biashara, vitunguu maji vilivyovunwa katika shamba kubwa la mazao hayo, na kuhifadhiwa katika sehemu moja. Na wakulima wanaokusanya zao hilo kwa ajili ya kuandaliwa vizuri, ili kwenda kusafirishwa katika masoko mbalimbali ndani na nje ya mji kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara viazi vitamu vilivyovunwa vizuri shamabni na kupangwa katika makundi madomadogo ndani ya eneo la shamba, ili kuandaliwa kwaajili ya kuhifadhiwa vizuri katika vifungashio maalumu, kusubiri kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali ili kujipatia pesa na kuendeleza shughuli za kilimo.

Kilimo cha mazao ya biashara hususani mazao ya ndizi zilizomea vizuri na kukomaa, katika shamba kubwa lenye migomba mingi ya ndizi. Huku mazao hayo yakisubiri kuvunwa shambani na kwenda kuuzwa maeneo tofautitofauti hususani katika masoko makubwa na masoko madogomadogo.

Mapapai zao la biashara lililomea vizuri katika shamba kubwa lenye ekari nyingi, huku kukiwa na miche ya mipapai iliyopangwa vizuri na kumea mapapai yaliyokomaa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa maeneo mbalimbali ya masoko kwa matumizi ya chakula pamoja na matunda.

Zao la biashara lililowekwa katika matenga madogo madogo yenye rangi ya bluu na vitundu vidogovidogo katika eneo la shamba lenye kijani kibichi, huku kukiwa kumezungukwa na miti midogo midogo pamoja na mikubwa ndani ya shamba hilo kukiwa na wanaume na wanawake kwa kulima wamazao hayo wakijiandaa kwenda kuyauza.

Zao la biashara hoho, lililokomaa vizuri na kuvunwa katika shamba kubwa la mazao hayo, lilihifadhiwa katika matenga maalumu yenye rangi ya kijivu, na kuwekwa katika sehemu maalumu ili kupakiwa na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali kwa ajili ya chakula.

Zao la biashara. Viazi vilivyokomaa vizuri ndani ya shamba tayari kwa kuvunwa na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali. Huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akishika baadhi ya zao hilo; viazi vilivyolimwa na mshambani kwa ajili ya kuandaliwa ili kwenda kuuzwa sokoni

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri sehemu ambapo zao hilo, limelimwa na kustawi, tayari likingoja kuvunwa na kuhifaziwa vizuri kwa ajili ya kupelekwa katika maeneo tofauti tofauti hususani masoko makubwa na madogo kuuzwa.

Hoho zao la biashara lililokomaa vizuri na kumea shambani, likivunwa na kuhifadhiwa katika magunia madogomadogo, yaliyowekwa katika shamba hilo, huku kukiwa na mkulima alievalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika zao la hoho, kuweka katika magunia hayo ili kwenda kuuzwa katika masoko.

Zao la biashara. Vitunguu vilivyoiva na kukomaa vizuri shambani, vilivyokusanywa katika eneo moja katika sehemu ya shamba, kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kuhifadhiwa na kuwekwa katika matenga maalumu, kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa maeneo tofautitofauti ya masoko.

Mazao ya biashara: maembe yaliyo nona vizuri kwa kukomaa shambani, yakiwa yameiva vizuri katika miti iliyoshamiri na kustawisha mazao hayo, huku kukiwa na mwanaume na mwanamke. waliovaa mavazi nadhifu sana wakulima wa zao hilo. Mikononi mwao wakishika maembe hayo na kuyapakia kwa ajili ya kwenda kuyauza.

Zao la biashara, viazi vitamu vilivyomea vizuri ndani ya shamba na kuvunwa baada ya kukomaa vikiwa vimehifadhiwa katika matenga maalumu, yenye rangi tofauti tofauti kama njano pamoja na blue bahari kwa ajili ya kuhifadhiwa na kwenda kusafirishwa katika masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Ndizi kilimo cha biashara zao lililokomaa vizuri shambani, shamba ambalo limesheheni miti mbalimbali ya zao hilo, migomba iliyokomaa vizuri na kuchipua mikungu ya ndizi, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkulima wa mazao hayo akikagua ndani ya shamba kwa ajili ya kuvuna na kwenda kuuzwa kwenye masoko.

Zao la biashara, tikitimaji lililokomaa vizuri katika eneo la shamba, huku likiwa limevunwa na mkulima wa mazao, hayo ndani ya shamba kubwa lililopadwa miche ya matikitimaji, akiliandaa kwaajili ya kwenda kuliuza kwenye masoko mbalimbali pamoja na viwandani.

Kilimo cha biashara ndani ya shamba kubwa lenye migomba iliyomea na kustawi, mikungu ya ndizi iliyoiva vizuri kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya masoko, huku kukiwa na miche mingine ya migomba iliyovunwa tayari zao hilo.

Mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la mashambani mahali ambapo uvunaji wa mazao ya kabichi umefanyika. Huku akiwa ameegemea katika mazao hayo ambayo kwisha tayari ashatoka kuyavuna, kwa ajili ya matumizi ya chakula pamoja na kuuzwa kwenye masoko.

Wakulima vijana watatu wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana, kwa shughuli za mashambani, wawili kati yao wakiwa wamebeba mikononi mwao majembe ya mkono kwa ajili ya shughuli za kilimo, huku mbele yao kukiwa na mashine ya kilimo, trekta dogo lenye rangi nyekundu likiwa limewekwa mbele yao.

Wakulima wa mazao ya nyanya, wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameweka zao hilo katika matenga madogomadogo yenye matundu ya rangi nyeusi, kwa ajili ya kuhifadhi kwa matumizi pamoja na kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika eneo la shamba, mahali ambapo mazao mbalimbali yamelimwa kwa njia ya kisasa yakiwa yamehifadhiwa na kupandwa juu ya mifuko maalumu, iliyowekwa virutubishi vilivyochanganywa na mchanga kwa ajili ya kupata mazao yaliyo bora.

Wakuliwa wa mazao walioketi shambani wakike na wakiume, chini ya kivuli cha mti, huku katikati yao wakizunguka zao la viazi vitamu lililowekwa juu ya nyasi za kijani kibichi, kukiwa na matenga madogomadogo yenye rangi ya bluu na kijani kwa ajili ya kupakia zao hilo.

Mkulima kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la mashambani, katikati ya vitalu vya matuta yaliyomea mazao aliyopanda ndani ya shamba hilo, huku aking'oa na kupalilia majani yaliyoota katikati ya mazao yaliyopandwa ndani ya shamba hilo.

Wakulima wa mazao la biashara wakiwa katika shamba kubwa la mazao hayo, lililopandwa mazao mchanganyiko kupitia kilimo cha mazao mchanganyiko ili kuhakikisha rutuba ya eneo hilo inaendelea kuwepo kwa ajili ya ustawi wa mazao mbalimbali ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uvunaji wa mazao mbalimbali, hususani mahindi, mpunga, pamoja na uwele, huku ikitumia visu vidogovidogo ambavyo hutumika kukatakata miche ya mazao hayo na kuichanganya vizuri katika mashine hii.

Mashine ya kilimo treka ya kisasaliliyo unganishwa na jembe maalumu ambalo linavisu zidogo vidogo ambavyo linahusisha na uchimbuaji wa ardhi pamoja na uchanganyaji wa udongo ndani ya shamba, wakati wa uandaji wa shamba kuelekea kilimo cha mazao tofauti tofauti.

Mashine maalumu ya kilimo inayotumika kwaajili ya uvunaji wa mazao hususani mazao ya mahindi, mpunga, uwele pamoja na mazao mengine yanayokua shambani kwa zao la kibiashara lililotengenezwa kwa visu vidogovidogo ambavyo husaidia ukataji wa mazao hayo.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa, lililotengenezwa kwa jembe maalum lenye visu vidogo vidogo ambalo hutumika kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba, ili kuelekea upandaji wa mbegu na ulimaji wa mazao katika shamba hilo.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayoendeshwa kwa injini inayotumia mafuta, huku ikiwa na majembe maalumu, ambayo yameundwa kwa visu vidogovidogo, ambavyo husaidia ukataji wa mazao na upembuaji wa pembejeo, pamoja na mazao ya kilimo ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo "trekta" la kisasa linaloendeshwa kwa injini ya mafuta, lililofungwa jembe maalumu ambalo limeundwa na visu vidogovidogo, jembe hilo huchanganya na kuchimbua udongo ndani ya shamba wakati wa uandaaji wa shamba pamoja na wakati wa palizi ili kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo, trekta lenye rangi nyekundu; lililounganishwa kwa jembe la kisasa ambalo limetengenezwa kwa visu vidogovidogo; vinavotumika kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba, kuelekea kilimo cha mazao mbalimbali.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayo ongozwa na mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana ya mashambani, huku ikitumia mafuta katika injini ndogo inayoongoza mashine hiyo. iliyoundwa kwa visu vidogo vidogo ambavyo huchimbua udongo na kuchanganya wakati wa palizi kuelekea uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo inayo endeshwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo inahusisha ukuaji wa mazao pamoja na mimea kwa njia za kisasa, ambapo teknolojia hii inahusisha uzalishaji wa mwanga maalumu ambao hutumika kwa uchavushaji katika mmea.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lililofungwa jembe maalumu kwa shughuli za kilimo, lililo unganishwa na trekta hilo lenye visu vidogo vidogo ambavyo huchimbua na kuchanganya udongo ndani ya shamba wakati wa maandalizi ya shamba na kupalilia.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kuvuna mazao ndani ya shamba, iliyofungwa katika trekta dogo yenye rangi ya njano, huku ikiwa na magurudumu mawili yenye rangi nyeusi. Ambayo hutumika kuongoza mashine hiyo wakati wa uvunaji wa mazao shambani.

Mashine za kilimo zinazotumika katika ulimaji wa mazao ya kisasa hususani mazao yanayo pandwa viwandani. Mashine hizi zinahusisha uzalishaji wa mwanga maalumu pamoja na kemikali ambazo hutumika kwa ajili ya uchavushaji na ukuzaji wa mazao ndani ya kiwanda.

Mashine ya kilimo inayotegemea teknolojia ya kisasa, ambayo inahusisha uchavushaji wa mazao pamoja na ukuaji wa miche ya miti kupitia njia za kisasa za teknolojia kama: mionzi pamoja na mwanga maalumu ambao unausaidia mimea kukua vizuri bila kutegemea mwanga wa asili.

Mashine ya kilimo trecta dogo lililounganishwa kwa majembe maalumu, ambayo yana visu vidogovidogo kazi yake ni kuchanganya na kuchimbua udongo, wakati wa maandalizi ya shamba kuelekea shughuli za kilimo, kwa kupanda mbegu pamoja na virutubishi vingine na pembejeo za kilimo.

Mashine ya kilimo inayotumika kuchevusha mazao mbalimbali ikiwemo mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara katika kiwanda, huku ikizalisha joto pamoja na kemikali muhimu zinazotumika kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mashine maalum ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa kuhakikisha ukuaji wa mazao yanakuwa na wenye ubora zaidi, huku mashine hiyo ikijhusisha uzalishaji na utoaji wa hewa pamoja na mwanga wa kutosha, ambao huusaidia mmea kukua na kujitengenezea chakula chake huku pia ikizalisha kemikali maalumu.

Sayansi ya Haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalumu ambayo, hutobolewa matundu madogo na kupitishwa mizizi ya mimea hiyo inayopokea virutubishi.

Mashine ya kilimo inayojihusisha na uchanganyaji wa virutubishi kwenye mimea iliyokuwa vizuri, mashine hii inategemea kwa mkusanyaji wa virutubishi na kuvichanganya kwenye mimea iliyoota vizuri, katika eneo la shamba ndani ya sehemu ya kiwanda.

Kilimo cha mazalia ya samaki, kilichowekwa kisasa kupitia mitambo maalumu iliyofungwa vizuri katika kifaa kilichotengenezwa mahususi kwa ufugaji ya mazao ya samaki, huku kikiwa kimeunganishwa kwa mabomba maalumu, yanayoingiza na kutoa maji katika eneo hilo linalojihusisha na ufugaji wa samaki.

Kilimo cha mazao ya samaki ambacho kinafanywa kupitia teknolojia ya kisasa, ndani ya bwawa dogo lililotengenezwa mahususi kwa kilimo hicho. Huku kukiwa na mabomba maalumu, ambayo hutumika kubadilishia maji ndani ya bwawa hilo, kwa ajili ya kuhakikisha ustawi wa mazao ya samaki unaongezeka.

Kilimo cha mazao ya samaki yaliyozaliana na kuwepo katika mabwawa maalumu ambayo , samaki hao hukuwa katika mabwawa yaliyotengwa mahususi kwa kazi hiyo; huku kukiwa na mabomba ya maji yaliyofungwa kwa ajili ya kupitisha na kubadilisha maji kwenye mabwawa.

Bidhaa za chakula ikiwemo mihogo, mahindi, maharage, mchele, choroko pamoja na njugu zilizowekwa vizuri katika magunia makubwa yenye rangi tofauti tofauti, huku kukiwa na vindoo vidogo vidogo vilivyoandikwa maneno, ndani yake vikiwa na bidhaa za chakula, mbele ya duka kubwa linalouza bidhaa hizo.

Mazao ya chakula yaliifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo yenye rangi tofautitofauti kama: mchele, mahindi, choroko, njegere pamoja na bidha nyingine, zilizovunwa katika mashamba ya mazao ya chakula, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kupikia chakula.

Mazao ya chakula mahindi yaliyomea vizuri shambani na kustawi vizuri, yaliyokomaa huku yakingojwa kuvunwa na wakulima kwa ajili ya matumizi, hususani matumizi ya chakula hasa ugali, uji pamoja na aina nyingine ya chakula inayotengenezwa na zao la mahindi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima pamoja na misitu mikubwa yenye miti midogomidogo na mikubwa, vichaka vikubwa na vidogo vikizunguka vyanzo vya maji vilivyotuama katika eneo hilo lenye udongo mzuri, lililozungukwa na nyasi ndogondogo zenye ukoka wenye kijani kibichi huku kukiwa na wanyama na ndege wanaokunywa maji hayo.

Eneo la msitu mnene, mahali ambapo miti na vichaka vingi vimeota katika ardhi hiyo, huku katikati ya msitu huo kukiwa na njia ndogo inayoruhusu watu kupita, kutoka eneo moja na kwenda eneo jingine katikati ya miti iliyoota katika msitu huo.

Sayansi ya hydroponi, hii ni teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu yaliyotubolewa matundu madogo madogo aina ya "pvc" ambayo mabomba hayo yanakuwa yameoteshwa miche ya miti ndani yake.

Kilimo cha Hydroponi, peponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Kilimo hiki ni maarufu ambapo inayotegemea teknolojia ya kisasa ya (pvc) ambapo, virutubishi pamoja na maji huchanganywa na kupitishwa kupitia mabomba maalumu ambayo yametobolewa na kuwekwa miche ya miti juu yake.

Teknolojia ya haidroponi. Hii ni aina ya kilimo ambacho kinahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi, pamoja na maji, vinavyochanganywa na kupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC kwenda kwenye miche ya miti kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa virutubishi.

Sayansi ya haidroponic, hii ni teknolojia ambayo inayohusisha ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa vilutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc, ambayo mabomba hayo huunganishwa na matundu madogo madogo ndaniyake kukiwa kumewekwa mimea hiyo.

Haidroponi: hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo, teknolojia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya 'pvc' ambayo inasaidia ukusanyaji wa virutubishi katika mmea ili kuhakikisha ukuaji wa mimea hiyo.

Sayansi ya Hydroponi, hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyosaidia ukuaji wa miche bila kutegemea udongo. Mfumo huu unahusisha teknolojia ambayo inategemea mabomba aina ya "PVC" ambayo husafirisha mchanganyiko huo kwenda kwenye miche ya miti.

Teknolojia ya haidroponi, hii ni sayansi ambayo uhusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", ambayo hutobolewa matundu madogo na kupitisha mimea ya mabomba hayo.

Kilimo cha haidroponi, hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo, kupitia teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu, aina ya pvc yaliyotobolewa vizuri, na kupenyezwa miche ya miti katikati ya matobo hayo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ambayo inahusisha mimea kwa kukua bila kutegemea udongo, mfumo huu wa kilimo unategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya ''PVC" ambayo yametobolewa juu yake na kuwekwa miche ya miti.

Haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuzaji wa miche bila kutumia udongo, sayansi hii inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pivisi, mabomba ambayo hutobolewa matundu madogo madogo, na kupitishwa miche ya miti juu yake.

Haidroponi: hii ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi na maji vinavyopita kwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc ambayo husaidia mmea kukua bila kutegemea udongo. Njia hii ni maalumu ambapo mimea huwekwa katika matundu ya mabomba chini kukiwa na maji yenye virutubishi yanayopita katika mizizi ya gunia hilo.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni njia ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Teknolojia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa katika mabomba maalumu aina ya "pvc", yaliyowekwa miche ya miti katika matundu yaliyotobolewa kwenye mabomba hayo.

Sayansi ya haidroponiki, hii ni njia ambayo inayosaidia mmea kukua bila kutumia udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa mahususi kwa mabomba maalumu ambayo yameunganishwa na matundu madogo madogo yaliyowekwa miche hiyo ambapo maji ya kimiminika kilichochanganywa na virutubishi upita.

Teknolojia ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, ambavyo vinausaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, virutubisho hivi hupitishwa kupitia mabomba maalumu yaliyowekwa kwa mfumo wa pvc, ambayo hupitisha mchanganyiko huo kuelekea kwenye miche ya miti iliyopandwa.

Kilimo cha haidroponi, huu ni mfumo ambao unatumia teknolojia ya kisasa ambayo inasaidia mimea kukuwa bila kutegemea udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyochanganywa na kupitishwa katika bomba maalumu aina ya pvc yaliyotobolewa matundu madogo na kuwekwa mimea juu yake.

Sayansi ya haidroponi, hii ni njia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" , ili kuusaidia mmea kukua bila kutegemea mbolea. Mfumo huu unahusisha upandaji wa miche ya miti katika mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo na kupitisha virutubisho hivyo.

Sayansi ya haidroponi hii ni njia ya kisasa ya ulimaji wa mazao bila kutegemea udongo, teknolojia hii huhusisha uchanganyaji wa virutubisho na maji vinavyochanganywa na kupitishwa katika bomba maalumu la pvc ambalo miche huwekwa juu ya bomba hilo kupitia matundu madogo madogo yaliyotobolewa.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi na maji vinavyopitishwa katika mabomba maalumu yaliyowekwa mizizi ya mimea hiyo, ambayo mizizi hiyo huchukua virutubishi na kuvisafirisha kwenda kwenye mimea, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la eneo hilo, mahali ambapo uvunaji wa mazao yaliyokomaa vizuri kwa njia ya haidroponi ufanyika, ili kuyasindika na kuyachakata kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zinazoenda kutumika kwa matumizi mbalimbali.

Sayansi ya hydroponi. Hii ni njia ya kilimo ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyosaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, teknolojia hii ni mahususi ambapo mchanganyiko huu wa virutubishi pamoja na maji hupitishwa kupitia mabomba maalum aina ya pvc yanayo safirisha mchanganyiko huu.

Tekinolojia ya hayidroponi hii ni sayansi ambayo inausisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya (PVC), yanayosafirisha mchanganyiko huo kwenda kwenye mimea kwaajili ya ukuaji.

Sayansi ya haidroponi; hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC" yaliyotobolewa vitundu vidogovidogo, na kupitisha mimea hiyo juu yake.

Kilimo cha haidroponi: hii ni aina ya kilimo ambacho mmea hukua bila kutegemea udongo, sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC", yanayounganishwa kwenye miche ya miti inayomea vizuri.

Teknolojia ya haidroponi. Hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Sayansi hii ni maalumu ambapo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", ambayo hutobolewa matundu juu ya mabomba hayo na kuwekwa miche ya miti.

Haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishio pamoja na maji vinavyo saidia mmea kukua bila kutegemea udongo. Mfumo huu ni mfumo mahususi ambapo virutubisho hivyo hupitishwa kupitia mabomba maarumu aina ya 'PVC' yaliyo tobolewa matundu madomadogo na kupitishwa mizizi ya mimea hiyo.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", ambayo mabomba hayo hutobolewa juu na kupitishwa miche juu yake.

Teknolojia ya Hydroponi hii ni sayansi ambayo yanahusisha uoteshaji wa miti bila kutegemea udongo, njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu, ambayo hutobolewa na kupitishwa miche ya miti inayotegemea virutubisho hivyo ili kukua.

Hydroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC"; ambayo hupitisha virutubishi kwenye mimea iliyowekwa juu ya mabomba hayo, kupitia matundu yaliyotobolewa.

Kilimo cha viwandani katika shamba la kiwanda huku ulimaji wa mazao ya vitunguu maji ukifanyika pamoja na uvunaji wa zao hilo baada ya kukua shambani na kukomaa vizuri, likihifadhiwa katika matenga maalumu yenye rangi ya bluu kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa.

Kilimo cha viwandani kukiwa na mazao ya viwandani hasa vitunguu maji vilivyovunwa shambani vizuri katika shamba eneo la kiwanda. na kuhifadhiwa tayari kwa maandalizi ya kupelekwa kiwandani ili kusindika na kuchakata mazao yanayotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwandani mazao ambayo yamemea vizuri katika vitalu vidogovidogo, vilivyofungwa vizuri kwa njia ya kisasa tayari kwa kwenda kuchakatwa na kusindikwa ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazoenda kuuzwa katika masoko tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani, katika eneo kubwa la mashamba sehemu ya kiwanda, huku kukiwa na mazao yaliyo limwa katika eneo hilo, yaliyo stawi vizuri kujiandaa kuvunwa kwaajili ya kupelekwa kiwandani, ili kuchakatwa na kusindikwa kwaajili ya kuzalishwa bidhaa tofauti tofauti kwa matumizi mbalimbali.

Kilimo cha viwandani huku ndani ya shamba hilo katika eneo la kiwanda, kukiwa kumemea mazao, kabeji zilizostawi vizuri na kukomaa zikisubiri kuvunwa na kuandaliwa vizuri, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofautitofauti hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani, mahali ambapo shamba kubwa la kiwanda hulimwa mazao tofautitofauti, ambayo huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofautitofauti kama:vyakula, vinywaji na dawa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani katika eneo la shamba, sehemu ya kiwanda, mahali kulikopandwa mazao ya kabichi yaliyomea vizuri na kustawi pamoja na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani, kusindikwa na kuchakata bidhaa mbalimbali, hususan bidhaa za chakula, kwajili ya kwenda kuuzwa maeneo mbalimbali.

Kilimo cha viwandani, ndani ya shamba kubwa katika eneo la kiwanda, huku pakiwa pamelimwa mazao, aina ya kabeji zilizo kuwa vizuri na kustawi zikingoja kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwajili ya uchakataji na usindikaji wa mazao, tofauti tofauti kama mazao ya chakula na vinywaji.

Kilimo cha viwandani huku ndani ya shamba hilo kukiwa kumeota zao lililomea vizuri na kustawi tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuchakatwa na kusindikwa, kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofauti tofauti hususani bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa; sehemu ya kiwanda kukiwa na trekta la kisasa linaloendeshwa kwa injini ya mafuta katika sehemu ya shamba, lililobeba nafaka pamoja na miche iliyovunwa tayari kutoka shambani hapo na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya usindikaji wa mazao.

Kilimo cha viwandani njia ya kisasa ambayo inahusisha ulimaji wa teknolojia ya kilimo cha kijani, huku kukiwa na mazao mbalimbali yaliyolimwa na tayari kwenda kuvunwa, ili kufanyiwa usindikiaji na uchakataji wa mazao kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani. Mazao yaliyolimwa ndani ya shamba katika eneo la kiwanda. Zao la kabeji iliyostawi vizuri na kumea ndani ya shamba hilo, tayari kwa kuvunwa ili kusindikwa na kuchakatwa bidhaa tofauti tofauti hususan bidhaa za chakula.

Mifumo ya umwagiliaji. Mabomba maalumu yaliyotandazwa katika vitalu vya shamba vilivyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo hutumika kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao hayo. Huku mabomba hayo yakiunganishwa na mifumo maalumu yanayosaidia upitishaji wa maji na kumwagilizia katika eneo hilo.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji wa mazao katika shamba kubwa la kisasa. Mifumo inayohusisha utandazaji wa mabomba maalumu yanayotobolewa vitundu vidogovidogo, na kuunganishwa katika mifumo ya maji ambayo husaidia unyunyizaji wa maji katika miche ya miti iliyoota kwenye vitalu ndani ya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji wa mazao, mabomba maalumu yaliyounganishwa ndani ya shamba ilo katikati ya vitalu vya majaruba, na kuchuruzisha maji yake kupitia matundu madogomadogo yaliyotobolewa katika mabomba hayo, ambayo huunganishwa kupitia pampu maalumu inayosukuma maji katika eneo la mashambani ili kusaidia shughuli ya umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba maalumu yaliyotandazwa katika shamba kubwa katikati ya vitalu; eneo ambalo majaruba yameota mazao yaliyopandwa katika eneo hilo, huku mabomba hayo yakiwa na matundu madogomadogo yanayosaidia unyunyizaji wa maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji ni njia ya kisasa ambayo inahusisha utandazaji wa mabomba yaliyounganishwa na kutobolewa matundu madogo madogo ambayo mabomba hunyunyiza maji katika vitalu vya shamba ili kusaidia kilimo cha umwagiliaji ndani ya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri katika vitalu vya shamba, ambayo imeunganishwa mahususi na pampu maalumu inayosambaza maji ndani ya shamba hilo; huku mabomba hayo madogo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo, kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao katika shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji, hii ni mifumo ambayo inahusisha upangaji wa mabomba na utandazaji mabomba yaliyotobolewa kwa matundu madogomadogo katika vitalu vya shamba, ambavyo husaidia unyunyizaji wa maji, wakati wa umwagiliaji wa mazao ndani ya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa kwa kutandazwa mabomba maalumu yaliyotobolewa matundu madogomadogo na kuunganishwa kwa kupitia pampu zinazosukuma maji, yanayosaidia umwagiliaji wa mashamba katika miche iliyoota vizuri ndani ya shamba kubwa lililopandwa vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji. Mabomba maalumu yaliyotandazwa vizuri katika eneo la shamba, pembezoni mwa vitalu vilivyoandaliwa kwa ajili ya ulimaji wa mazao tofautitofauti. Huku mabomba haya yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa mazao shambani.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika eneo la shamba kwenye vitalu vilivyomea miche ya mazao, huku vikiwa vimeunganishwa mabomba hayo na pampu inayosukuma maji katika shamba hilo yanayo nyunyuzika kupitia matundu madogomadogo yaliyotobolewa katika mabomba yaliyotandazwa katika shamba hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo undwa kwa uoto wa asili na kuzungukwa kwa vyanzo vya maji, ambapo vimetengenezwa kwa barabara bora inayohusisha upitaji wa magari pamoja na watembea kwa miguu, nyumba zilizojengeka vizuri kwa kuachiana nafasi, pamoja na mashamba makubwa mahali ambapo kilimo cha mazao hasa mazao ya biashara hulimwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti mikubwa na mirefu nyasi ndogo zenye kijani kibichi zilizozunguka nyumba makazi ya watu yaliyojitenga sehemu tofauti tofauti, huku kukiwa na kilele cha mlima mkubwa unaozunguka eneo hilo mito pamoja na mabonde ya kupendeza.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa uoto wa asili huku ikimea miti mikubwa na midogo yenye majani mapana iliyoota vizuri katika eneo hilo, lililozungukwa na milima mikubwa pamoja na mabonde. Huku kukiwa na nyumba za makazi ya watu zilizojengwa tofautitofauti katika ardhi yenye nyasi ndogondogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lenye uoto wa asili, lililoundwa kwa miti mikubwa na midogo, iliyomea vizuri na kustawi kwa majani mapana na majani madogo, huku kukiwa na nyasi ndogo zenye kijani kibichi, zilizokuwa katika ardhi yenye udongo mzuri, eneo lililozungukwa na milima mikubwa mikubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa bahari yenye ndege wengi pamoja na wanyama wengine kama pundamilia wanaokula majani kandokando ya bahari hiyo, huku kukiwa na mti mkubwa uliyosheheni kivuli cha kutosha kwa majani mapana chini yake kukiwa na pundamilia wengine wanaokula majani katika eneo hilo la ufukwe.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa mto wenye maji mengi; uliozungukwa na sehemu mdogo ya nchi kavu; iliyopambwa kwa miti mirefu na mifupi, vichaka vidogovidogo pamoja na nyasi, huku kukiwa na milima mirefu inayozunguka eneo hilo; lililotanda mawingu mazito meupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo jengeka kwa nyumba zenye ubora pamoja na barabara zinazopitika vizuri huku kukuzungukwa na miti mikubwa na midogo, vichaka vidogo vidogo, mashamba yaliyolimwa mazao tofautitofauti hususani ya chakula na mazao ya biashara. Huku angani kukitanda wingu jepesi linalofunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, eneo la wazi lililomea vizuri kwa nyasi ndogo bandia, milima midogo na mikubwa, vichaka vidogo vidogo, miti mikubwa yenye kivuli pamoja na barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo hilo, lililofunikwa na wingu jepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika mida ya jioni huku kukiwa na jua linalofifia kwa mbali kuelekea usiku eneo lililozungukwa na milima mirefu pamoja na mabonde, huku kukiwa na miti midogo na mikubwa nyasi zilizomea vizuri kwa kijani kibichi pamoja na mapori.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyopambwa kwa miti mikubwa na midogo, nyasi zenye kijani kibichi, mapori madogo madogo pamoja na makubwa, uoto wa asili pamoja na vyanzo vya maji vinavyo zunguka eneo hilo. Huku mifumo ya umeme pamoja na nyumba za watu zilizo jitenga mbalimbali ikitanda katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililoota miti mbalimbali hasa miti ya miiba pamoja na miti ya kawaida, vichaka vidogo vidogo vinavyounda pori dogo ambalo katikati ya pori hilo limepitiwa na barabara ambayo watu mbalimbali hasa wanaotembea kwa miguu hupita katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na kufunikwa na wingu zito, huku kukiwa na miche ya miti iliyoota vizuri pamoja na miti mikubwa yenye majani mapana, nyasi zilizokauka vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri pamoja na mlima mrefu unaozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyopambwa kwa miti safi yenye hewa nzuri, huku ikiwa imezungukwa na mawe pamoja na milima mikubwa na midogo katika eneo hilo, nyasi ndogondogo zilizomea vizuri, barabara inayopita katika pori hilo lililoundwa kwa miti mirefu na mifupi.

mandhari safi ya kuvutia, yenye uoto wa asili iliyozungukwa na milima mikubwa na midogo huku ikiwa na ardhi yenye ukame, nyasi zilizokauka, majani marefu, pamoja na vichaka vidogovidogo vyenye miti ya kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la uoto wa asili, mahali ambapo umefunikwa na wingu jeupe linalopendeza, huku kukiwa na vyanzo vya maji vilivyofurika katika eneo hilo, kwa maji tulivu barabara ndogo zinazopita katika eneo lenye ardhi yenye udongo mzuri wenye rutuba, iliyoota nyasi nzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na kuzungukwa kwa vyanzo vya maji, huku kukiwa na miti mikubwa iliochanua vizuri kwa majani mapana ya kijani kibichi, katika ya eneo hilo kukiwa na sehemu ya wazi mahali ambapo wanyama hupumzika, huku kwa mbali kukiwa kumezungukwa kwa milima pamoja na mabonde.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti iliyokuwa vizuri, nyasi ndogondogo pamoja mito pamoja na milima, huku kukiwa na nyumba makazi ya watu, yaliyojitenga katika eneo hilo, mahali ambapo kuna mashamba makubwa yaliyolimwa mazao tofautitofauti husasani mazao ya kibiashara.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili huku ikiwa imeundwa kwa barabara ndogo inayopita katika eneo hilo, miti mikubwa na midogo, nyasi zilizomea vizuri pamoja na pori dogo linalozunguka eneo hilo lenye uoto asili pamoja na vichaka vidogovidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa na kufunikwa na wingu zito lililosheheni vizuri, huku chini ya mawingu hayo kukiwa na msitu mnene uliotanda na kuota vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri. Miti midogo midogo pamoja na vichaka na nyasi ndogo zilizomea vizuri pamoja na vilima virefu na vifupi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la msitu lililozungukwa na mapori madogomadogo, pamoja na milima mirefu na mifupi ,huku kukiwa na uoto wa asili uliozunguka eneo hilo la misitu. Mawingu mepesi yaliyotanda angani kuashiria hali ya hewa safi na salama.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyofunikwa kwa anga jeupe lenye mawingu madogo madogo, huku likipambwa kwa milima mirefu na midogo iliyofurika kwa barafu iliyotanda katika milima hiyo. Njia ndogo ndogo zenye mawe madogo madogo, nyasi ndogo pamoja na vimiti vidogo na mikungu iliyoota hapo.

Mandhari nzuri ya kavutia iliyopambwa kwa uoto wa asili, nyasi ndogo zenye kijani kibichi pamoja na wanyama mbalimbali wanaorandaranda katika eneo hilo, hususani Swala pamoja na Pundamilia, huku eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu na mifupi vichaka vidogo vidogo na vichaka vikubwa vinavyozungukwa na mlima mrefu.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la uoto wa asili lililopambwa kwa miti mikubwa na midogo, nyasi ndogo ndogo pamoja na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi, huku kukiwa na mito pamoja na milima inayopita katika eneo hilo lililotengenezwa kwa barabara bora pamoja na nyumba zenye makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyozungukwa na vichaka vidogovidogo, pamoja na miti mikubwa na mirefu, iliyoota na kumea katika eneo hilo, huku kukiwa na ardhi kavu, yenye udongo mwekundu ambayo imesitawi nyasi ndogondogo katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa nyasi ndefu na fupi pamoja na miti yenye kijani kibichi, huku kukiwa na vichaka vidogo vidogo pamoja na nyumba na makazi ya watu yaliyojengwa kwa kuachana katika eneo hilo, anga safi lenye mawingu mepesi pamoja na uoto wa asili uliokua vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa uoto wa asili nyasi zilizokuwa vizuri zenye kijani kibichi, miti mikubwa na midogo yenye matawi yanayoleta kivuli kizuri pamoja na vichaka vikubwa na vidogo sehemu iliyozungukwa na miti pamoja na milima mikubwa ndani ya eneo hilo huku ukiwa na barabara inayoruhusu watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo undaw na miti mifupi na mirefu vichaka vidogovidogo nyasi zilizo mea vizuri katika ardhi yenye rutuba, huku kukiwa na mlima mrefu wenye barafu nyeupe pamoja na anga lenye mawingu madogomadogo iliyo tanda vizuri angani.

Mandhari ya uoto wa asili yenye kuvutia na kupendeza sana iliyozungukwa na vyanzo vya maji tulivu huku ikifunikwa na anga lenye mawingu machachemachache, nyasi ndogo zilizoota vizuri pamoja na vichaka vidogovidogo vinavyozunguka eneo hilo lililopandwa kwa miti iliyochanua vizuri na iliyostawi.

Mandhari safi ya kuvutia inayoundwa na miti mikubwa iliyochepua, barabara ndogo inayokatisha katika eneo hilo lenye nyasi zenye, kijani kibichi pamoja na ardhi yenye mchanga mkavu, huku ikizungukwa na mapori madogo madogo pamoja na anga lililofunika eneo hilo

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye ardhi kavu mito midogomidogo, iliyopita katika eneo hilo huku likizungukwa na vichaka vikubwa na vidogo, miti mirefu na mikubwa, ardhi iliyo na nyasi zenye kijani kibichi, pamoja na anga lisilokuwa na mawingu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lenye uoto wa asili lililoundwa kwa miti mikubwa na midogo, mapori makubwa, eneo dogo la barabara, mahali ambapo magari pamoja na watembea kwa miguu hupita; huku kukiwa na mashamba madogomadogo ya kilimo cha wastani yaliyopandwa katika eneo hili.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyoundwa kwa uoto wa asili huku katikati yake kukipita mto mkubwa unaogawa ardhi ya eneo hilo lililopambwa kwa miti mikubwa na midogo, vichaka vidogovidogo pamoja na nyasi zenye kijani kibichi zilizomea vizuri, huku kukiwa na miti mingine midogomidogo pamoja na mikubwa inayochipua.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa nyasi ndogondogo, milima na mabonde, vichuguu vilivyo kua katika eneo hilo pamoja na anga lililotanda juu angani, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya shughuli za kila siku hususani shughuli za ufugaji pamoja na kilimo katika eneo hilo lenye ardhi yenye rutuba.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na milima mikubwa na midogo yenye barafu, huku kukiwa na miti iliyo na kijani kibichi pamoja na nyasi ndogondogo zilizo na kijani kibichi katika ardhi yenye udongo mzuri; miti mirefu na mifupi iiyomea vizuri katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, iliyoundwa kwa nyasi zilizoota katika ardhi yenye rutuba zenye kijani kibichi. Miti mirefu na mifupi, vichaka vidogo na vikubwa vilivyomea katika ardhi hiyo. Huku kukiwa na mto mdogo unaopenyeza katikati ya eneo hilo na kumwaga maji yake katika ziwa lililojitenga pembeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayoundwa na uoto wa asili eneo la nchi kavu linalozunguka kina cha maji, huku kukiwa na miti midogo na mikubwa yenye vivuli vizuri, nyasi ndogondogo pamoja na mapori barabara inayoruhusu watembea kwa miguu pamoja na magari kupita huku kukiwa na anga tulivu lenye mawingu madogomadogo.

Wafugaji wa wanyama (wanawake wawili) waliovalia mavazi nadhifu sana, huku mbele yao wakiwa wamemshikilia mbuzi mwenye rangi ya kijivu na nyeupe aliyenona vizuri ambaye amefungwa kamba shingoni. Wakimpatia chanjo na kumkagua pamoja na kumwangalia afya yake.

Kuku wa kienyeji, wa rangi tofautitofuti wakiwa wamewekwa katika eneo moja. Jengo ambalo ni maalumu kwaajili ya ufugaji wa kuku hao. Huku kukiwa na huduma ya chakula pamoja na maji, vilivyowekwa vizuri ndani ya chumba hicho, kilicho na madirisha makubwa yanayoruhusu hewa safi kupita.

Kuku wa kienyeji katika banda maalumu sehemu ambapo huifadhiwa likiwa limezungushwa kwa mabati yaliyopigiliwa kwa mbao, huku kukiwa na chakula kilichotandazwa katika eneo la chini, maji yaliyowekwa maalumu kwa ajli ya kuku hao kunywa ndani ya banda hilo.

Kilimo cha mbegu za mazao kilichopandwa kupitia eneo maalumu, sehemu ya kisasa imetumia kilimo cha kijani, iliyowekwa vizuri mahali ambapo kuna hewa ya kutosha, pamoja na mwanga unaosaidia miche ya mbegu kukua vizuri, na kustawi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mbegu mbalimbali za mazao zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio vidogo vyenye rangi ya kijani, huku vikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza continento juu ya mbegu hizo kukiwa na picha ya mazao kama vitunguu picha ambazo zinawakilisha aina ya mbegu zilizomo ndani ya vifungashio hivo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo; vilivyofungwa vizuri kwa ustadi na kuwekwa katika eneo maalumu, huku katika mbegu hizo kukiwa na picha inayoonyesha aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio vya mbegu hizo, vilivyokusanywa pamoja na kuhifadhiwa katika eneo maalumu.

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa vizuri katika makopo madogo madogo vifungashio vilivyo tengenezwa kwa bati, huku vikiwa vimeandikwa maandishi kwa lugha ya kingereza yanayosomeka ''simlaw seeds'' pamoja na picha ya aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo liIilochorwa juu ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogovidogo, vilivyofungwa vizuri kwa ustadi mkubwa, huku vikiwa vimepakwa rangi nyeupe pamoja na picha ya mazao mbalimbali, yanayowakilisha aina ya mbegu hizo ndani ya vifungashio hivyo, vilivyoning'inizwa katika eneo maalumu ndani ya duka.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa ndani ya kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri, kikiwa kimeandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "Royal seeds", huku juu ya mbegu hizo kukiwa na picha ya zao la nyanya lililokomaa vizuri, kuashiria aina ya mbegu zinazopatikana katika kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizofungwa na kuhifadhiwa vizuri katika vifungashio, vilivyowekwa na kuning'inizwa katika eneo maalumu, huku juu ya mbegu hizo kukiwa na picha inayoonyesha aina mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio, pamoja na maandishi mengine, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Kilimo cha mbegu zilizopandwa vizur katika miche midogo modgo iliyopandwa katika vitalu ndani ya eneo maalumu, sehemu ambayo kilimo cha teknolojia ya kijani hufanyika, huku kukiwa na hewa safi pamoja na miundombinu bora kwaajili ya ukuaji wa mbegu hizo

Mbegu za mazao ziizowekwa katika kifungashio kiichofungwa vizuri kwa ustadi mkubwa chenye rangi ya njano pamoja na kijani, huku ikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza ''simlaw seeds'' picha ya majani yanayowakilisha aina ya mbegu zilizoko ndani ya kifungashio hicho ikiwa imebandikwa kwenye juu ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogovidogo vyenye rangi ya kuvutia, huku vikiwa vimepambwa kwa maandishi yanayosomeka vizuri kwa lugha ya Kiingereza pamoja na picha za mazao hayo, kuashiria aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio hivyo vilivyokusanywa pamoja na kuwekwa sehemu nzuri.

Kilimo cha mbegu za mazao hususani mbegu za mazao ya kibiashara kilicgopandwa katika shamba la kisasa, ndani ya eneo zuri inayolimwa kwa teknolojia ya kijani; huku likiwa limepandwa katika vitalu vidogovidogo vilivyomea mazao yaliyochipua kutokana na mbegu zilizopandwa katika eneo hilo la shamba.

Kilimo cha mbegu za mazao, iliyo pandwa katika ardhi yenye udongo mzuri ndani ya shamba kubwa kulingana na vitalu vilivyo limwa kwenye majaluba ya ardhi iliyo na virutubisho. Huku kukiwa na mabomba maalumu yanayo saidia umwagiliaji wa mazao hayo kwa kunyunyiza maji ndani ya shamba.

Mbegu zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo kilichofungwa kwa ustadi mkubwa, huku kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomea kwa lugha ya kiingereza "easeeds". Juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya majani yanayoashiria, aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hicho, chenye ujazo wa gramu kumi.

Afya ya wanyama katika jengo la hospitali maalumu kwa matibabu ya wanyama hususani mbwa, kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana mikononi mwake akiwa amemshika mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe akimkagua na kumpatia chanjo, ili kujikinga na magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama hao.

Nyumba maalumu zilizotengenezwa kwa mbao za kisasa na kuwekwa vizuri, zikiwa zimejengwa kwa mapaa ya mbao na mabati. Huku zikitobolewa kwa milango midogo pamoja na madirisha yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka, kwaajili ya kujifadhi wanyama tofauti tofauti kama kuku, mbwaa pamoja na mbuzi.

Mnyama wa polini mamba anayeishi nchi kavu pamoja na kwenye maji hasa vina vifupi vya maji kama kwenye maziwa na kwenye mito, akiwa amajianika pembezoni mwa chanzo cha maji eneo la nchi kavu akiota jua katika eneo hilo.

Mnyama wa mwituni, twiga aliyenona vizuri akiwa katika eneo la msitu sehemu ambayo ina miti mikubwa mikubwa na midogo, huku kukiwa kumezungukwa na vichaka akijipatia chakula katika eneo hilo moja ya mti mrefu wenye matawi mapana katika eneo la msitu.